Sehemu ya duka, ambapo bidhaa za kila siku kama maziwa na mtindi zinatangazwa kwa mabango makubwa yenye picha za kuvutia. Bango kuu linaonyesha chapa ya maziwa, ikisisitiza upatikanaji wa maziwa safi moja kwa moja dukani. Picha ya ng'ombe na glasi ya maziwa inaongeza mvuto wa bidhaa kwa wateja.

Duka dogo la soko la mboga na matunda ambapo bidhaa zimepangwa kwa mpangilio mzuri na watu wanaoshiriki katika shughuli za kibiashara; duka hili ni muhimu kwa upatikanaji wa chakula safi na huimarisha uchumi wa jamii na huonyesha ushirikiano wa wakulima na wafanya biashara wa rejareja.

Soko la nje lenye shughuli nyingi ambapo nyanya zimepangwa kwa wingi kwenye meza na vikapu likiashiria biashara ya mazao chakula inayofanyika moja kwa moja kati ya wakulima na wanunuzi. Rangi nyekundu ya nyanya huvutia wateja na kuonyesha ubora wa mazao, huku watu waliovaa mavazi ya kitamaduni wakionyesha utofauti wa kijamii na kitamaduni katika soko hilo.

Soko la mboga na matunda lenye shughuli nyingi ambapo wauzaji wamepanga bidhaa zao kama nyanya vitunguu na mboga za majani kwenye meza vikapu na ndoo watu wamekaa na wengine wamesimama wakihusika moja kwa moja na biashara wakionyesha muungano wa jamii na kiuchumi. Mpangilio wa bidhaa wanaonyesha mbinu za rejareja zinazolenga kuvutia wateja na kurahisisha upatikanaji wa bidhaa.

Muuzaji sokoni akiwa na vikapu viwili vya nyanya vilivyopangwa vizuri kila kikapu kikiwa na bei tofauti ya tano kwa ishirini na ya nne kwa ishirini, hii inaonesha mbinu za rejareja zinazolenga kuwavutia wateja kwa kutoa chaguo la bei na kisasi jambo linaloendana na mikakati ya masoko ya moja kwa moja. Mpangilio wa bidhaa na uwepo wa vibao vya bei unaonesha uwazi wa biashara na urahisi wa kufanya maamuzi kwa manunuzi.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo wauzaji wamepanga bidhaa zao moja kwa moja chini, na kwenye mikeka zikiwemo ndizi, vitunguu, mahindi na mboga mboga nyinginezo. Wateja wanaonekana wakichagua bidhaa huku wakiwa wameinama wakihusiana moja kwa moja na wauzaji baadhi ya sehemu za soko zinapaa la bati likitoa kivuli kwa bidhaa na watu.

Mazingira ya soko la kawaida lenye bidhaa mbalimbali kama vile mobgamboga, kabichi, pilipili, matango na nafaka zilizopangwa kwenye vikapu vya plastiki vyenye rangi tofauti. Mifuko ya plastiki ya njano na nyeusi inaonyesha shughuli za kufungasha na kuhifadhi bidhaa kwa wateja. Mtu aliyevaa nguo za machungwa anaonekana akihudumu au kununua akionyesha uhai wa biashara sokoni.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo bidhaa za kilimo kama ndizi na nyanya zimepangwa kwa ajili ya kuuza. Kuwa na kiungo muhimu kati ya mkulima na walaji. Soko hili linaonyesha mchango wa masoko ya wazi katika uchumi wa jamii, usambazaji wa chakula safi na biashara ya mazao ya kilimo, huku mwingiliano wa wauzaji na wateja ikisisitizwa umuhimu wa biashara ndogo ndogo.

Soko la ndani lenye shughuli nyingi ambapo wauzaji wamepanga bizaa zao, hasa chakula na vinywaji kwenye meza zilizo na vitambaa vyekundu mabango yenye picha na maandishi nyuma nyuma yao yanaonyesha juhudi za kibiashara za kuvutia wateja na kuelekeza bidhaa, hili ni soko la rejareja ambapo bidhaa za biashara kuwasilishwa moja kwa moja kwa walaji.

Soko ya shughuli nyingi za kuuza nyanya ambapo wauzaji wamepanga nyanya kwenye ndoo vikapu na masanduku mbele ya meza zao, hii ni mfano wa soko la kilimo linalo uza mazao moja kwa moja kutoka kwa wakulima au wasambazaji wa rejareja ,mpangilio wa bidhaa unaonyesha mbinu za kuvutia wateja huku wepo wa mifupa wa plastiki ukionyesha maandalizi ya bidhaa kwa ajili ya wateja rejareja.

Muuzaji akipanga nyanya kwenye meza iliyojazwa matunda na mboga mbalimbali kama pilipili hoho, vitunguu, na ndizi zilizotundikwa juu, vikapu vya plastiki vimejaa mboga tofauti na mazingira ya soko yanaonyesha shughuli nyingi za biashara ya chakula, soko hili la kienyeji linaonyesha umuhimu wa masoko kama vituo vya usambazaji wa mazao ya kilimo.

Mazingira ya duka la rejareja linalouza vifaa vya jikoni kama sufuria na vifaa vingine vya umeme. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu na wateja wanaonekana wakichagua bidhaa, wakionyesha shughuli za kawaida za ununuzi sokoni.

Mazingira ya soko ambapo watu wamesimama karibu na meza yenye vifaa vya jikoni kama sufuria za kukaanga, maboksi yaliyopangwa nyuma yanaonesha bidhaa hizo zikiwa tayari kwa kuuza au kuoneshwa huku bango kubwa likitangaza bidhaa mbali mbali hii ni mfano wa soko la rejareja na maonesho ya kibiashara.

Sehemu ya soko iliojaa bidhaa za matumizi binafsi kama vile viatu na mikanda ya ngozi zilizopangwa kwa utaratibu kwenye rafu na waya, mpangilio huu wa bidhaa unaonesha mbinu za biashara za kuvutia wateja kupitia uwasilishaji mzuri wa bidhaa. Hii ni mfano mzuri wa soko la rejareja linalouza bidhaa kwa wateja moja kwa moja, ambapo ufanisi wa upangaji wa ubora wa bidhaa na mvuto wa macho ni muhimu kwa mafanikio ya kibiashara.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi za biashara, ambapo bidhaa kama; mchele na nafaka nyingine zimepangwa kwenye magunia na Meza kwa ajili ya kuuza, watu waliovaa mavazi ya rangi tofauti wanaonekana wakishiriki katika shughuli za ununuzi na uuzaji, wakionesha mwingiliano wa kijamii na kiuchumi, mpangilio wa bidhaa unaonesha matumizi ya mbinu za rejareja kama vile upangaji wa bidhaa kwa urahisi na kuona kuchagua, uwepo wa magunia makubwa unaashiria biashara ya jumla na rejareja kwa pamoja.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo bidhaa kama mifuko ya ngozi huuzwa moja kwa moja kwa wateja ikiakisi hatua ya mwisho ya mnyororo wa usambazaji wa mazao ya biashara, mifuko hiyo ni matokeo ya usindikaji wa ngozi kutoka kwenye kilimo cha mifugo na uso katika mazingira wazi yenye mwingiliano wanunuzi na wauzaji.

Soko la lenye shughuli nyingi za kuuza mboga na matunda, ambapo bidhaa kama nyanya, pilipili hoho, vitunguu, viazi na parachichi vimepangwa kwa ustadi kwenye vikapu na masanduku. Mpangilio huu unaonyesha umuhimu wa masoko kama kiungo muhimu katika mnyororo wa samani wa kilimo, ambapo wakulima huuza mazao yao moja kwa moja kwa walaji au wafanyabiashara.

Shughuli za sokoni ambapo watu wakibadilishana mboga ikionyesha uhai wa biashara ndogondogo na usambazaji wa bidhaa za kilimo moja kwa moja kutoka kwa wakulima, mazingira ya soko yanaakisi mchango wake kupitia uchumi wa jamii kupitia ajira mzunguko wa fedha na upatikanaji wa chakula safi.

Sehemu ya duka kubwa la rejareja linalouza nguo na viatu vya watoto ambapo bidhaa zimepangwa kwa mpangilio unaovutia na kurahisisha unununuzi, mpangilio huu wa viatu kwenye rafu unaonyesha matumizi ya mbinu za kisasa za usimamizi wa bidhaa na upangaji wa bidhaa kulingana na rangi na aina.

Duka kubwa la rejareja lililojikita kwenye uuzaji wa mavazi ya kiume likiwa na mpangilio mzuri na wakuvutia, mashati yamepangwa kwa utaratibu kwenye meza ya mbele uku suti na mavazi mengine yakiwa kwenye rafu za nyuma na pembeni bango la punguzo la asilimia ishirini, linaonyesha mbinu ya kuvutia wateja kupitia ofa maalumu jambo linaloendelea na mkakati wa biashara ya rejareja.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la kisasa linalouza vyakula na vinywaji ambapo menyu imewekwa ukutani kwa maandishi na picha bidhaa zinazopatikana, mpangilio wa huu anarahisisha wateja kuchagua bidhaa kwa haraka na unaonyesha matumizi ya mbinu za kisasa ya rejareja.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa la nguo likiwa limepangwa kwa ustadi wa kibiashara na kumvutia wateja rafu na meza zimejaa nguo mbalimbali kama mashati suruali na furana zikiwa zimefungwa kwa mpangilio unaorahisisha ununuzi, bango kubwa ambalo lina maandishi ya punguzo la bei hadi asilimia arobaini linaonyesha kuwa duka linatoa punguzo maalum.

Duka kubwa la kisasa la rejareja linalouza mashati na suti ambapo bidhaa zimepangwa kwenye mpangilio mzuri, mashati yakiwa kwenye rafu za juu ndani ya mifuko ya plastiki na suti zikiwa zimeanikwa kwenye uamiliki wa nguo, mpangilio huu unaashiria ununuzi unaaonesha usimamizi bora wa hesabu na unaongeza mvuto wa bidhaa.

Duka kubwa la kisasa lenye mpangilio mzuri wa mashati yaliyofungashwa na kupangwa kwenye rafu, ikiakisi usafi wa urahisi wa kuchagua bidhaa na matumizi ya mbinu za kisasa za usimamizi wa bidhaa. Muundo wa duka na upatikanaji wa bidhaa nyingi inaonyesha umuhimu wa usimamizi bora wa mnyonyoro wa usambazaji, uzoefu wa wateja na matumizi ya teknolojia katika rejareja.

Duka kubwa la kisasa lenye mpangilio mzuri wa nguo na vifaa vya mitindo, likiwa na aina mbalimbali za mavazi na rangi zinazovutia. Bidhaa zimepangwa kwenye rafu za chuma imara, huku mikoba ikiwa juu ya rafu kwa mvuto zaidi. Ukuta wa manjano wenye mistari ya ulalo unatoa mandhari ya kuvutia kwa kisasa.

Duka kubwa la rejareja lenye muonekano wa kisasa likiwa na bango la kuvutia ndani ya duka kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali zinazoonyesha upana wa bidhaa zinazopatikana kwa wateja, muundo wa duka rangi za kuvutia na upangaji wa bidhaa unaashiria mbinu za kisasa za rejareja zinazolenga kuvutia wateja kurahisisha ununuzi na kuongeza ufanisi wa usambazaji wa bidhaa.

Mazingira ya ndani ya duka kubwa la rejereja ambapo bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu ikiwemo vyombo vya plastiki na vifaa vya nyumbani, mteja mmoja anaonekana akichunguza bidhaa jambo linaloonyesha tabia ya ununuzi wa kuchagua kwa makini, mpangilio wa bidhaa na usafi wa eneo unaashiria matumizi ya mbinu za kisasa za usimamizi wa duka.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa rejereja ambapo bidhaa mbalimbali hasa vitafunwa kama biskuti zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu, mabokisi ya bidhaa yana rangi tofauti nyekundu, samawati, kahawia, nyeupe jambo linalosaidia kuvutia wateja na kurahisisha utambuzi wa chapa. Stika za bei zimewekwa wazi kwenye rafu zikionyesha uwazi wa bei wa kurahisisha maamuzi ya ununuzi.

Mazingira ya duka kubwa la rejareja likiwa limepangwa kwa mpangilio wa kuvutia, unaolenga kurahisisha ununuzi kwa wateja. Rafu zimejaa viatu vya aina mbalimbali huku bango la asilimia hamsini likionyesha punguzo la bei, jambo linalovutia kwa wateja na kuchochea mauzo. Viti vyekundu vya kukalia vinaongeza urahisi kwa wateja wanaotaka kupima viatu au kupumzika.

Sehemu ya duka kubwa la rejareja hasa eneo la matunda na mboga, ambapo matikiti maji yaliyokatwa nusu na mboga za majani zimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza ya mbao, rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali na ishara kubwa ya matunda zinaongeza mvuto wa ununuzi. Mpangilio huu unaonyesha mbinu bora za usimamizi wa bidhaa ambapo bidhaa safi na zenye mvuto huwekwa mbele ili kuvutia wateja.

Duka kubwa la rejareja lenye rafu zilizopangwa kwa utaratibu na bidhaa nyingi za vyakula vya haraka, ikiakisi mazingira ya kisasa ya ununuzi ambapo usimamizi wa bidhaa, muonekano mzuri na urahisi wa wateja hupewa kipaumbele.

Sehemu ya ndani ya duka la rejareja lenye rafu zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali kama vile vifaa vya kusafishia. mpangilio huu zinaonesha mbinu bora za usimamizi wa bidhaa ili kuhakikisha bidhaa hazipotezi ubora wake kabla ya kuuzwa sakafu safu ina nafasi ya kutosha wateja kupita inaashiria mazingira rafiki kwa wateja.

Mazingira ya ndani ya duka kubwa la rejareja ambapo bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu nyekundu, zikiwemo vitabu na masanduku ya rangi tofauti, kaunta ya malipo ikionyesha shughuli za ununuzi huku wateja wakihudumiwa kwa kutumia vifaa vya kisasa kama kompyuta mpakato.

Rafu za duka kubwa la rejareja zikiwa zimejaa bidhaa za vinywaji kama juisi na maziwa, zilizopangwa kwa mpangilio mzuri na zenye vifungashio vya rangi mbalimbali. Mpangilio huu unaonyesha mbinu za usimamizi wa bidhaa zinazolenga urahisi wa upatikanaji kwa wateja na kuvutia kwa macho kupitia utofauti wa rangi. Uwepo wa lebo za bei unaashiria uwazi wa bei na urahisishaji wa maamuzi ya ununuzi.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja lenye safu za nguo zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, kila moja ikiwa imefungwa kwenye mifuko wa plastiki. Mwonekano huu unaashiria mfumo wa usimamizi wa bidhaa ulioandaliwa kwa ufanisi, ambapo bidhaa zilizopangwa kwa urahisi wa wateja kuziona na kuchagua. Kwa maduka makubwa ya rejareja, mpangilio kama huu husaidia sana.

Sehemu ya ndani la duka kubwa la rejareja likiwa limepangwa kwa ustadi wa kibiashara ili kuhakikisha ununuzi wa bidhaa mbalimbali, rafu zimejaa vyakula, vinywaji na vifaa vya nyumbani vikionyesha sehemu maalumu za bidhaa, mteja mmoja anaonekana akichaguwa bidhaa jambo linaloonyesha muingiliano wa moja Kwa moja kati ya mteja na mazingira ya duka.